Aliyekuwa rais wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta, anaapishwa rasmi, akishika kitabu kwa mkono mmoja na kuinua mkono mwingine. Mbele ya jukwaa lenye nembo ya The Judiciary Republic of Kenya. Pembeni kuna bendera na vipaza sauti vinavyoashiria hadhi ya tukio.

Watu kadhaa wameketi kwenye viti vilivyopangwa katika sehemu ya kusubiri ya huduma za umma. Huenda ni kituo cha afya au ofisi ya serikali. Baadhi wameshika karatasi au wamezama kweny shughuli zao. Na kuna kaunta yenye wafanyikazi nyuma ya kioo.

Mtu aliye valia sare rasmi ana zungumza na mfanyakazi aliye jikita kwenye kompyuta katika kituo cha huduma kilicho jaa vifaa vya kiofisi. Bango la shirika linalo onekana nyuma linaonyesha shughuli za kiutawala au huduma za kijamii.

Kundi la watu wameketi mezani wakijishughulisha na kazi ya maandishi. Kuna karatasi zilizo na michoro ya maumbo ya kijiometri , hususan, miraba na mistatili na vifaa vya kuandikia kama peni na kipasua karatasi.

Mashabiki wamevalia jezi za njano na nyeusi zenye maandishi ya Tusker . Wamejaa ari na nguvu wakishangilia kwa mikono juu pengine wakiwa kwenye mechi ya mpira wa miguu. Furaha, mshikamano na uzalendo vimetawala mandhari.

Shamra shamra ya wafuasi wa FC leopards waliokusanyika kwa ari kuu. Wamevalia jezi za buluu na nyeupe. Watu wanasimama mikono juu wakisheherekea kwa furaha na mshikamano.

Wachezaji wawili wamevaa jezi za buluu bahari, huku wengine wawili wakiwa wamevaa jezi nyekundu na manjano. Nyuma yao kunaoekana kuna mashabiki ambao wameangalia kwa makini vile ambavyo mchezo huu unavyoendelea.

Katika uwanja wa mpira wa vikapu, mchezaji aliyevalia jezi nyeusi yenye maandishi Kenya na nambari kumi na nnne anajiandaa kufanya mwelekeo dhidi ya mchezaji mwingine aliyevalia jezi ya kijani na nambari kumi na mbili.

Wachezaji wawili wanachuana katika mechi ya mpira wa kikapu kwenye uwanja wa wazi. Mmoja akiwa amevaa jezi nyeupe na mwingine ya kijani. Mpira wenye rangi angavu unaonyesha harakati kali huku mashabiki wakifuatilia kwa makini kutoka kwenye viti vya nyuma.

Watu wawili wamekaa mbele ya counter wakingojea huduma huku wakiwa wamevalia koti nyeusi. Nyuma ya counter kuna mhudumu ambaye amevalia shati nyeupe na rangi ya nyekundu. Kuna maposta ya mpesa kuonyesha kuwa kuna huduma za kifedha zinazofanyika huku.

Umati wa watu waliovaa fulana na kofia za bluu wamesimama ndani ya ukumbi. Wengi wao wakiwa wameinua mikono juu kwa ishara ya ushiriki au kuinua mkono. Hii ni taswira ya tukio la pamoja linaloonyesha mshikamano wa vikundi.

Watu wamesimama mbele ya kaunta kupatiwa huduma. Ambao wanaopeana huduma, nyuma yao kuna wale ambao wamesimama, wakiangalia vile ambavyo huduma ile inavyopeanwa. Kuna mwanamume ambaye amesimama kule nyuma, karibu na mlango uliopakwa rangi ya nyekundu.

Watu wanakutana katika kikao rasmi cha kikazi ambapo wawili wanapeana mikono kwa ishara ya salamu au makubaliano. Kuna vifaa mezani kama karatasi na vitambulisho vya majinina vikionyesha mazingira ya kitaalamu.

Timu mbili zinazovaa sare za kijani na machungwa, zinachuana vikali katika mechi ya soka uwanjani. Huku mashabiki wakijaa kwenye majukwa kwa shangwe na nderemo. Bango la matangazo ya Sport Pesa Mega Jackpot linaonekana pembeni, likiongeza hekaheka na msisimuko wa tukio hili la mchezo maarufu.

Mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu dhidi ya mandhari ya duara na manjano na ukingo mwekundu, pamoja na maandishi, Tuko Pamoja. Linawakilisha ujumbe mzito wa mshikamano na umoja.

Mwanamme mmoja amesimama akiwa amevalia suti na ameshika kipaza sauti. Anawaongelesha watu huku akitabasamu. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya.

Timu ya mpira wa kikapu ya KPA iliyoketi na kusimama kwenye mechi ya mchezo wakiwa wamevaa sare za bluu, wakisherehekea au kuunga mkono ttimu yao. Baadhi wanapiga makofi au kucheka, ikionyesha mshikamano na roho ya timu wakati wa mechi au tukio maalum.

Watu wanne wamesimama mbele ya jukwaa katika hafla rasmi ya kuapishwa. Mmoja ni jaji aliyevaa mavazi ya heshima , mwingine ameshika bibilia na mwingine kitabu cha sheria. Bendera na watu wengi walioketi nyuma huonyesha tukio hili muhimu la kidemokrasia.

Watu wawili wameshikana mkono huku wakiwa wameshikilia jezi nyekundu ambayo imeandikwa Sylvane . Jezi hii inapatiwa mchezaji mmoja ambaye amevalia pia jezi nyekundu ambayo imeandikwa KDF . Kuonekana kuwa anapatiwa jezi ile kama zawadi.

Mtu mmoja amevaa kofia nyekundu na shati ya rangi mchanganyiko. Amesimama karibu na mwingine aliyevaa glavu na shati jeupe. Wako kwenye meza yenye karatasi, huku maandishi na ishara ya kizima moto ukutani zikionyesha kuwa ni eneo la usajili au udhibitisho wa taarifa.

Mashabiki wa timu ya Bandari wamekusanyika uwanjani wakiwa na bendera na mabango ya kuunga mkono timu yao. Wamevaa mavazi ya rangi tofauti wakishangilia kwa mikono juu. Maandishi kama tulikuja kushinda yanayoonyesha ari na mshikamano wao.

Mtu mmoja ameketi mezani akiwa amevaa shati jeupe na glovu. Anamhudumia mwingine aliyevaa fulana ya kijivu. Mezani kuna kifaa ya kiutawala na karatasi kadhaa. Ukuta wa kijani una maandishi ambayo hayajakamilika, ikidokeza mandhari ya usajili au huduma ya umma kama utambuzi wa watu au uandikishaji rasmi.

Wachezaji wa Bandari FC wamevaa jezi za bluu wakiwa wamekubatiana kwa furaha, wakionyesha mshikamano baada ya tukio la mchezo, jezi zao zina nembo ya timu na maandishi Bandari FC, hali inayodhihirisha manifikio na umoja wa timu hiyo.

Mpango wa "Mama miradi" Millicent Omanga. Inaonekana kuleta msisimko katika jamii. Meza imepambwa kwa bidhaa zinazouzwa, huku washiriki wakiwa wamebalia vizibao vyenye ujumbe wa kisiasa unaohamasisha uwezeshaji wa wanawake.

Watu wawili wamekaa chini wakipatiwa huduma. Nyuma yao kuna watu wengine wanne, huku wawili wanaonekana kusaidiana ili kupata wenye wataweza wasaidia watu hawa wawili.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya kaunta ya maombi ya pasipoti. Anazungumza na afisaa wa uhamiaji kwa kupitia dirisha la huduma. Mandhari hii inaonyesha hatua rasmi ya kuomba pasipoti. Hatua muhimu katika safari ya kimataifa.

Watu watatu wamesimama pamoja wakiwa wamevaa shati nyekundu na kijani. Wanatabasamu na mmoja wao anashika kinywaji. Nyuma yao kuna mtu aliyevaa shati ya manjano. Hali inayoonyesha tukio la kijamii yenye furaha au sherehe.

Kituo cha Huduma Kenya kikiwa wazi watu wakiingis na kutoka kupokea huduma. Bango la juu linaeleza ni sehemu ya huduma za umma huku afisa wa usalama akisimamia mlango. Mazingira ni safi na yanawakaribisha wananchi kwa urahisi.

Umati wa wakenya waliojaa furaha wakiwa wamevalia rangi za taifa na wameshika bendera wakisherehekea kwa uzalendo na mshikamano mkubwa. Taswira ya nguvu ya kitaifa ni mwio wa pamoja.

Mchezo wa mpira wa mguu unaendelea. Mchezaji aliyevaa jezi ya kijani na njano anadhibiti mpira kandokando mwa uwanja. Huku mchezaji mwingine aliyevaa nyekundu na nyeusi akimkaribia kwa kasi akitaka kumzuia.

Watu wamevaa makoti ya usalama wakitoa huduma kwenye meza iliyoandaliwa nje. Mtu mmoja anawasiliana nao, labda kwa ajili ya usajili au kupata taarifa. Hii ni mfano wa juhudi za jamii katika kufikisha huduma muhimu kwa wananchi kwa njia ya wazi na ya kufikiwa kirahisi.

Kundi la watu limekusanyika mbele ya jengo lenye bango la Kenya African National Union (KANU) likiwa na nembo ya jogoo, mtu mmoja anampatia mwingine cheti, huku wengine wakiwa na kofia nyekundu.

Hii ni sehemu ya kusubiri katika ofisi ya serikali, hasaa idara ya uhamiaji. Kuna kaunta kadhaa zilizoandikwa namba kama kaunta ya tatu hadi kaunta ya tano. Ambapo watu wanahudumiwa na wafanyakazi walioko nyuma ya vizuizi vya kioo.

Mtu ameshikilia bango lenye maneno KANU kwa Moi na Moi kwa KANU yaliyoandikwa kwa namna ya kutazamiana pamoja na picha nyekundu ya jogoo. Alama maarufu ya chama cha KANU. Mandhari hii inaashiria kampeni au uungaji mkono wa kisiasa hususan unao muhusisha aliyekuwa rais wa Kenya Daniel Arap Moi na chama cha zamani cha Kenya African National Union.

Mtu mmoja ambaye amevalia nguo ya buluu na buluu ya bahari anaonekana akisikiza kwa umakini kile ambacho anachoambiwa ama kuulizwa. Mbele yake kuna kipaza sauti.

Nembo ya jubilee ina maandisha nyekundu yenye maneno, jubilee, na mbele pamoja. Yakionyesha kauli mbiu ya mshikamano wa kisiasa. Kifuvu cha njiwa mwenye matawi ya mzituni ndani ya duara nyekundu ni alama ya amani, matumaini na umoja.

Kundi la watu waliovaa shati nyeupe zilizoandikwa champions wanasherekea ushindi huku wakinyanyua kombe juu kwa furaha. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani labda ukumbi wa michezo.